Timu ya walemavu ambao wamevalia sare vya nyekundu wakipendeza pale na zile shanga kwenye nyuso zao na shingo wakiwa wameshikilia ile bendera ya Kenya. Pale nyuma yao kukiwa kumesimama vijana barubaru ambao wanapendeza mno na koti vyao pia tunaona bendera ya Kenya ikiwa imepaa pale juu na mataa ya kupendeza sana.

Hili ni dawati nyeupe ambalo limebeba tarakilishi mbili nyeusi ambavyo kwa sasa vimezimwa, kwenye skrini hakuna ambacho kinaonekana. Hapo kando pia kuna vitabu ambavyo vimeorodheshwa natumai ni vya shughuli ya kusoma na kuelewa.

Naona madawati kwenye darasa hili yamepangwa kwa utaratibu fulani wa vile unaona sehemu kunazo viti sita ambazo vimepangwa pale.

Natumai hawa ni wachezaji, wakiwa wale wachezaji walemavu na wale ambao wako salama. Tunawaona wakiwa wamevalia rinda maridadi sana kwa wanawake, rinda nyekundu na pia wanaume wamevalia shati nyekundu.

Hili ni shule ambapo tunaona madarasa yamepangwa pale kwa utaratibu fulani. Tunaona madirisha na milango ya darasa ile, tunaona pia ikiwa mazingira na maua ambayo yamechongwa kwa ustarabu fulani.

Haya yanakaa kuwa mazingira ya darasa ambapo kuna dawati na kuna kiti ambazo zinakubalika kuwa za wanafunzi. Naona hapo kando kuna dirisha lenye maegesho.

Inaonekana hii ni mtihani ya chekechea ambapo wanafunzi huyu alikuwa amepewa jawabu la kujibu ambapo pia alipata yote sawa, tunaona pia kunayo wanyama ambao wako hapo.

Onyesho hili la madawati yamepangwa kwa vikundi vya tano tano, ukiangalia kuna karatasi ambazo nashuku ni za mtihani wa wanafunzi. Ukiangalia sakafu ile ni safi sana.

Hiki ni kitabu cha kiingereza cha watoto wa chekechea au watoto wachanga. Hapo naona imeandikwa na Haydn Richards na ni kitabu kipya sana. Kina maua ya kijani na samawati vyema.

Hapa tunavyoona ni Februari mwaka huu Ijumaa moja. Kulikuwa na maadiko kwenye ubao mweupe kuhusu herufi.

Kitabu hiki ni cha darasa la saba la sayansi ya kompyuta. Tunamwona hapo mhudumu wa kompyuta ambaye tunadhani ni mzoefu.

Haya ni maelezo ya shule ya chekechea. Tunaona picha ambavyo vimechorwa kwenye vijikaratasi kuelezea maelezo kwa wanafunzi ambao wanajifundisha kusoma au kuhesabu kwenye picha.

Haya ni chati ambayo yanatumika kwa mashule kwa watoto wale wa chekechea ambayo wanawekewa pale kwenye kuta ambapo vyuo huwa zinawekwa maandishi ya kuwasaidia katika masomo yao ya kila siku hapo shuleni na walimu.

Naiona orodha ya siku za wiki hapo kwa kiingereza kama tunavyoona kunayo jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi ambayo yanaoneshwa hapa kwa njia ya utaratibu.

Hapa kuna mitungi mbili ya gesi ,moja yenye rangi ya samawati ,ingine iko na rangi nyeupe, alafu kando pale kuna kifaa cha kuzima moto.

Kunayo kompyuta ambaye ameikelewa juu ya meza ambayo ni nyeupe, na pia tunaona kunayo vipaza sauti .Kunayo ile mashini ya kuashiria kwenye kompyuta yako pale ambapo unaweza andikia.

Kunaye mlemavu mmoja ambaye ametembeshwa hadi kwenye mashua yake hapo inakàa kuwa ni mashindano ÿa majini. Tunamuona hapo muelekezaji wake akimsaidia kufunga yale kamba.

Hivi ni viwango viwili vya shule ambapo naona wanaonyesha kuwa watoto hawa wanafaa kuwa watoto watiifu, wanafaa kuwa wanafanya kazi pamoja, kuheshimiana, wanafaa kuwa na mashindano ambayo yanasaidia kuheshimu walimu.

Kwenye bao nyeupe tunakiona herufi k ambayo naona imeandikwa yale maneno ambayo yanaambatana kulingana na herufi hiyo. Naona pia pale kando kunayo siku za wiki ambazo zimepangwa kuanzia jumatatu hadi...

Hiki ni kitabu cha afya, kinaonyesha maelezo ambayo ninatumai inaonyeshwa kwa mwanafunzi kuhusu jinsi ya kujifanya au kujitengeneza kuwa mtu msafi na kuwa mtu mwenye amejikubali.

Hapa jua limechomoza kwa ukali wake tunaiona mazingira masafi sana na nyasi ambayo imekatwa, kwa chini pia tunaona paa la nyumba ambalo ni la kisasa pia veranda ambayo ni safi sana kwa nyumba hii.

Tunamwona mchezaji ambaye nashuku alikuwa anashindana na wenzake kwenye mashua majini akiwa amevalia kofia yake pale na akiwa amevalia sare yake nyekundu akijaribu kuisongesha ile vijiti.

Huu ni ubao unaonyesha maandishi ambayo natumai ni ya kumfundisha mwanafunzi kuhusu herufi k ikiwa kuwa kunavyo pia zile siku za wiki zimepangwa pale kando.

Hili ni jengo la onekana kuwa la shule kwenye madarasa ambapo pale nje yamechorwa wanyama pori tunamuona hapo ndovu, tunamuona pale twiga na kangaroo wakiwa pale.

Hii ni picha ya mlingoti wa bendera uliopo kwenye bustani yenye mimea iliyopangwa vizuri. Kwa upande wa kulia kuna tanki la maji jeusi na kwa umbali kuna miti na mijengo yanayoashiria mazingira ya taasisi au ya shule.

Sharti hili linaonyesha maelezo kuhusu maji, jinsi ya kupata maji, jinsi ya kutumia maji. Jinsi ya kuweka yale maji, ili yawe safi kutumika nyumbani au pahali popote.

Kitabu hiki kinaashiria mchezo na pia mafunzo pale ya watoto wale wa chekechea ambayo wanaweza tumia kwa mawaidha hivi na pale ambavyo inawasaidia kwa miaka yao ya ijayo.

Hivi ni kompyuta vimepangwa hapo, natumai haya ni mandhari ambapo kunavyo kazi au usomi wa teknolojia unafanyika katika hii ofisi.

Tunamuona mchezaji mlemavu wa timu ya Kenya akiwa anashughulika kwenye mpira wa kandanda natumai anatumia yale vijiti vyake vya kutembea pamoja na mguu yake mmoja kucheza.

Dawati vimepangwa kwenye darasa hili tunavyoona kuwa kunavyo utaratibu fulani wa hizi dawati na pia tunaona kunayo kitabu ambacho ni cha kusoma kimeekelewa juu ya dawati moja hapo.

Hili ni dawati ambalo limeshikana na kiti, tunaona pia kuna mahali au maegesho hapo chini ya kiti ya kuwekea vitabu na shuku vya wanaosoma au wanaotumia viti hivi.

Hili ni jumba la zoezi tunamwona mwanadada akiwa ameketi hapo chini akiwa analiinua guu lake hapo akijaribu kufanya zoezi na tunaona chuma hivi vizito sana vikiwa hapo juu yake tunaliona.

Hili ni bao leupe ambalo limeshaandikiwa pale tunaliona kifagio na pia tunaiona pale lile kontena la kuweka chafu au taka. Tunaona pia vilevile kunayo mlango iko pale pembeni mwa hii darasa.

Ubao mweupe unaonyesha tarehe ishirini na nne Februari mwana wa elfu mbili na ishirini na tano Jumatatu. Kunalo swali limeandikwa kuhusu Samweli aliitwaje na Mungu.

Ubau huu unashiria mahali ambapo ingawa kuna weza kua na moto umewaka watu wote wanafaa wawe wakikutana hapa. Kwa hivyo inaashiria mahali pa kuja kusimama iwapo kuna moto.

Chati hii inaonyesha maelezo kuhusu misitu yetu. Tunaona tofauti ya misitu kadhaa, tunaona pia umuhimu wa kuweka misitu na ni nini inayokinzana na misitu kwa wakati huu.

Hapa panaonekana kuwa ni masomo yanaendelea ,kuna madawati ambavyo vimepangwa vya kibinafsi ,tunaona kuna orodha nyingine safi hapo nyuma kuna kompyuta vimeandaliwa vya wasomi vinavyoendeleza masomo yao.

Yaonekana hapa kunao mchezo unaoendelea, ambapo naona wasichana wawili ambao wameshikana mkono, natumai mmoja anamwelekeza mwenzake kwenye foleni au kwenye mwisho wa foleni wa mchezo yao hapo mbele.

Tunaona mandhari hii iko na jumba kubwa ambalo liko na madirisha kadhaa na pia milango kadhaa tukiangalia vyema kwenye mazingira hii kunayo nyasi ambayo imetunzwa kwa ustaarabu fulani na ya kupendeza.

Hao ni wana riadha amba wako na ulemavu wanaonekana kuwa na furaha sana kwenye nyuso zao, nawaona uwanjani wakijaribu kufanya mchezo wao wa mpira wakucheza na mguu mmoja. Unakaa kukuwa mchezo wa kuhimiza sana.

Hili ni bango kuhusu usimamizi wa takataka katika shule na mitaa. Linahimiza kutumia tena na kurekebisha taka. Inaeleza aina za takataka kama vile zinazo oza na zisizo oza pamoja na mbinu kama takataka kuchoma na kutenganisha takataka. Lengo ni afya bora na mazingira safi yanayo himizwa kwenye shule na pia mandhari yetu ya nyumbani ama humu nje.

Hiki kitabu kina maelezo mazuri mno kwa wale watoto kuwafunza jinsi ya adabu, jinsi ya kujisaidia wakiwa kwenye nyumba au wakiwa kule nje kwa watu wengine jinsi ya kujishughulikia.

Mandhari hii ni ya darasani na tunaona kuwa viti hivi vimewekwa kila moja nyuma ya dawati na ni dawati sita lakini kunayo moja ambayo imeanguka kule nyuma.

Panaonekana hapa kuwa shule ambapo ni pasafi sana na kunaonekana pia kuwa na maandishi pale kwa ukuta ya kuonyesha wale wanyama walioenda na Noah.

Hapo kunayo mlingoti, mlingoti ulio mrefu sana. Natumai ni wa kuweka bendera hapo juu. Na pia tunaona miti ambayo yana ngaa kwa njano yake. Na pia tunaiona ile mawingu ambayo.

Hiki ni kitabu kinachoelezea maelezo kuhusu gurudumu ambalo linatumika kwa hali mbalimbali, tunaiona lori, tunaiona gari la moshi la kitambo sana. Tunaiona pia baiskeli ikiwa inaendeshwa pale.

Hawa ni walemavu ambao wako uwanjani wakiwa wanacheza mpira wa kandanda. Na tunavyoona tunaye mmoja hapo ambaye amepiga teke mpira ule kuelekeza kwa mwenzake pale ambaye.